Ni aina ya dawa ijulikanayo kama (closamectin), ikiwa nia na madhumuni ya dawa hii ni kuhakikisha mnyama ngómbe anapata tiba ndani na nje ya mwili hali inayomsahidia mnyama ngómbe kuwa na afya bora inayoweza kupambana na magonjwa yanayoshambulia mwili wake.

Ni kifungashio kilichobeba dawa ambazo zinatumika kutoa tiba kwa wanyama, ikiwa mbwa, paka ni miongoni mwa wanyama wanaopita tiba kupitia dawa hii, ambapo dhumuni la dawa hii ni kuhakikisha wanyama wanakuwa na afya bora na imara.

Ni miongoni mwa dawa ya matibabu ijulikanayo kama "SUPERDOG". Dawa ambayo ina maelezo na picha (picha ya mnyama mbwa). Mnyama ambaye anapata matibabu kutokana na dawa hii. Ikiwa madhumuni ya dawa hii ni kuhakikisha mifupa ya mnyama huyu inaimarika, kwa ajili ya kujenga utimamu wake wa kimwili.

Ni miongoni mwa dawa ijulikanayo kama "Bimectin Plus" dawa ambayo inatumika kuwatibu wanyama tofauti tofauti, ikiwa ng'ombe, mbuzi, kondoo, na nguruwe ni miongoni mwa wanyama wanaopata tiba kutokana na dawa hii, ikiwa nia na madhumuni ya dawa hii ni kuhakikisha inaimarisha afya ya wanyama hawa ili kuwafanya wasiweze kudhurika na magonjwa shambulizi.

Ni aina ya dawa tiba ijulikanayo kama "ashidoksi", ikiwa nia na madhumuni ya dawa hii, ni kuhakikisha mfugo kuku unakuwa salama, kutokana na magonjwa yanayoshambulia miili yao katika mazingira yanayowazunguka.

Ni moja ya dawa tiba ijulikanayo kama "alawomu", dawa ambayo ina maelezo na picha za baadhi ya wanyama, ikiwa nia na madhumuni ya dawa hii ni kuhakikisha inaimarisha afya za wanyama hawa kutokana na magonjwa yanayo washambulia katika miili yao.

Ni moja ya dawa iliyojazwa katika chupa ikiwa jina halisi la dawa hii ni ''EX-KUPE'', ambapo nia na madhumuni ya dawa hii ni kuhakikisha vijidudu vinavyoshambulia mwili wa mnyama ng'ombe vinakufa, hali itakayomsaidia mnyama ng'ombe kuwa na afya bora.

Ni moja ya dawa tiba ijulikanayo kama "Nexguard", ni dawa maalum ambayo hutumika kumtibu mnyama mbwa ili kuhakikisha mnyama huyu anaimarika kiafya dhidi ya magonjwa ambayo humshambulia.

Ni aina ya dawa ijulikanayo kama "tickstop" dawa ambayo hutumika kumtibu mnyama ng'ombe, ambapo dawa hii hutumiwa na matabibu kuua vijidudu ambavyo hushambulia ngozi ya mnyama ng'ombe hali inayopelekea afya bora kwa mnyama huyo.

Ni watu wa jinsia ya kiume, wanaoshusha viroba vilivyobeba malighafi ya mbolea, ikiwa viroba hivyo vinaenda kukusanywa katika eneo moja kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima. Wakulima ambao hutumia viroba hivyo kwa ajili ya kurutubisha udongo. Udongo ambao utatumika kwa ajili ya kupanda mazao. Hali inayopelekea kupata mazao bora yanayofaa katika soko la biashara.

Ni moja ya dawa ijulikanayo kama "extra mali". Dawa ambayo inatumika kutibu wanyama tofauti, hususani mnyama mbuzi na kondoo, ikiwa nia na madhumuni ya dawa hiyo ni kuimarisha afya ya wanyama hawa, kutokana na magonjwa yanayowakabili.

Aina ya dawa tiba ijulikanayo kama "Petrova GoLiquid". Ni dawa ambayo inamsaidia mnyama kuimarika kiafya hususani ni mbwa na paka ikiwa madhumuni ya dawa hii ni kuhakikisha wanyama hawa afya zao zinaimarika kutokana na magonjwa yanayowakabili.

Ni moja ya mtu wa jinsia ya kiume aliyekuwa katika moja ya eneo lililokuwa na viroba vingi, viroba ambavyo vimebeba mali ghafi ya mbolea mbolea ambayo hutumiwa na wakulima wengi shambani kipindi cha kilimo, ikiwa na madhumuni ya mbolea hiyo ni kusaidia ardhi iweze kuwa na rutuba kwa ajili ya kupanda mazao mazao ambayo hukuwa na kustawi vizuri.

Ni moja ya dawa ijulikanayo kama "PET D" dawa ambayo imekuwa ikitumika kutoa tiba kwa wanyama tofauti hususani paka na mbwa, ikiwa nia na madhumuni ya dawa hiii ni kuhakikisha wanyama wanakua na afya bora kutokana na ugonjwa wa minyoo ambayo hushambulia mwilini mwa wanyama hao.

Ni miongoni mwa duka lililojikita katika uuzaji wa dawa tiba ikiwa nia na madhumuni wa dawa hizi ni kutibu matatizo mbalimbali yanayowakabili wanyama, hali inayowasaidia wanyama kuwa na afya bora na imara kutokana na magonjwa yanayowashambulia.

Ni moja ya dawa tiba ijulikanayo kama '"BRAVECTO", dawa ambayo ina maelezo na picha. Ikiwa nia na madhumuni ya dawa hiyo ni kuhakikisha mnyama mbwa anaimarika kiafya kutokana na magonjwa ambayo yanamuathiri katika mwili wake. Hali ambayo humsaidia kuwa na afya bora; mnyama huyo.

Ni aina ya dawa ijulikanayo kama bayoline, dawa ambayo imekuwa ikitumika katika matibabu ya wanyama, hususani ni mnyama Mbwa na Paka, ikiwa nia na madhumuni ya dawa hiyo, ni kuhakikisha afya ya wanyama hawa inaimarika dhidi ya magonjwa shambulizi.

Wakulima wa jinsia tofauti waliovalia sare maalumu waliotoka kufanya mavuno ya zao la biashara maarufu kama ndizi, ambapo wakulima hao wanalijaza zao hilo katika matenga ili kulipeleka sokoni kupata wanunuzi watakao weza kununua zao hilo na kuingiza faida.

Ni mkulima wa jinsia ya kiume aliyetoka kwenye mavuno ya zao la biashara maarufu kama nanasi, zao ambalo limejaa kwa wingi katika matenga likiandaliwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, ili kupata wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo, na kumfanya mkulima aweze kujiingiza kipato.

Kilimo cha mazao ya biashara, ni aina ya kilimo ambacho wakulima wengi hukitumia, ikiwa kilimo hiki kimekuwa na faida mbalimbali kwa mkulima, ambapo kilimo hiki huweza kuzalisha mazao ambayo huuzwa na kuingiza faida kwa mkulima na kumfanya mkulima aweze kujikwamua kiuchumi.

Ni mkulima wa jinsia ya kiume aliyefanya mavuno ya zao la biashara lilijulikanalo kama karoti ikiwa ni matunda ya kazi aliyoifanya. Ambapo ni mwendelezo wa kuhakikisha anakwenda kufanya biashara ya kuuza karoti hizo ili kuingiza kipato kutoka kwa wateja.

Ni wakulima wa rika tofauti, waliokuwa katika moja ya shamba wakifanya mavuno ya zao la biashara lilijulikanalo kama viazi, ikiwa wakulima hao wanachimbua zao katika uso wa ardhi na kulikusanya zao katika eneo moja kwa ajili ya kulijaza katika viroba, ili liweze kwenda kupata wateja watakaoweza kuingiza faida.

Ni watu wa jinsia tofauti, wanaofanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi, ikiwa wanachimbuwa viazi hivyo na kuvikusanya eneo moja kwa ajili ya kuhakikisha vinaenda sokoni ili kupata wateja watakoweza kununua ili kuingiza faida.

Ni wakulima wa rika tofauti waliotoka kufanya mavuno ya zao la biashara, lijulikanalo kama kahawa, ikiwa wakulima hao wapo bize kulichambua zao hilo ilikuhakikisha ilinakuwa safi na salama kwa mtumiaji, hali inayoongezea thamani na ubora wa zao hilo.

Ni miongoni mwa shamba lenye wakulima wa rika tofauti, wakulima ambao wanafanya maboresho kwa baadhi ya miche ikiwa shamba hilo lina mazao ya biashara, ambapo nyanya ni miongoni mwa mazao yanayopatikana shambani humo yanayomuingizia mkulima faida na kumfanya ajikwamue kiuchumi.

Ni miongoni mwa wakulima wa jinsia tofauti waliokua katika mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama mahindi, ikiwa mahindi hayo tayari yameshatolewa maganda kwaajili ya kutengeneza bidhaa mpya ya unga, unga ambao umejizoelea umaarufu kwakuwa na watumiaji wengi ikiwa unga husaidia kuongeza afya mwilini.

Wakulima wa jinsia ya kiume waliovalia sare maalumu ikiwa mikononi mwao wameshika zana. Zana ambazo wamezitumia kufanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama ndizi, ikiwa ndizi hizo wamezipanga katika eneo moja ili kuhakikisha zinakwenda sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuingiza faida.

Ni zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, lililotoka kuvunwa katika shamba na kukusanywa katika eneo moja, ikiwa ni muendelezo wa maandalizi wa mkulima, akihakikisha analiandaa zao hilo kwa ajili ya kupeleka kwa wanunuzi, wanunuzi ambao watamuingizia faida kwa kulinunua zao hilo.

Ni shamba lililosheheni zao la biashara lijulikanao kama mapapai, ikiwa wingi wa mapapai yaliyozaliana katika shamba hili ni matunda ya kazi iliyofanywa na mkulima, kazi ambayo inakwenda kumuingizia faida na kumfanya aweze kujikwamua kiuchumi.

Ni wakulima wa jinsia ya kike waliokuwa katika shughuli ya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama kahawa, ikiwa wakulima hao wako wanashughulika kuchuma zao hilo kwa ajili ya kukusanya katika eneo moja, ili kupeleka sokoni na kupata wanunuzi ambao watanunua zao hilo na kuwaongezea faida.

Ni mkulima wa jinsia ya kike anaechipua zao la biashara lijulikanalo kama viazi ikiwa ni muendelezo wa kufanya mavuno ya zao hilo, ilikuhakikisha analikusanya sehemu moja kwa ajili ya kulipeleka sokoni ilikupata wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo nakuingiza faida.

Ni moja ya soko lililosheheni wafanyabiashara tofautitofauti, ikiwa baadhi ya wafanyabiashara katika soko hili wanauza bidhaa ndizi, ndizi ambazo zimepangwa zikisubiri wanunuzi watakaokuja kununua bidhaa hiyo na kumsaidia mfanyabiashara kujiingizia kipato ili aweze kujikwamua kiuchumi.

Kilimo cha mazao ya biashara kimekuwa na faida na tija kwa wakulima wengi ikiwa moja mkulima amekusanya zao la biashara lilijulikanalo kama vitunguu maji, vitungu ambavyo vimekusanywa kwa wingi hivi kitayarishwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni, ili kupata wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo na kumuingizia faida mkulima.

Ni mkulima wa jinsia ya kike, aliyetoka kufanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama kahawa, ikiwa mkulima huyo anahakikisha zao hilo linakuwa safi na salama, ili liweze kuwavutia wateja, hali itakayompelekea mkulima kuingiza kipato na kujikwamua kiuchumi.

Ni moja ya shamba kubwa, lililolimwa zao la biashara, zao ambalo limezaliana kwa wingi shambani humo, hali inayomsaidia mkulima kufaidika kutokana kutokana na mazao yaliyozaliana katika shamba hilo, kitendo ambacho kinamsaidia kwenda kuingiza faida kubwa, kwa kuingiza kipato kutoka kwa wanunuzi.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume waliokuwa katika shamba wakichuma zao la mbogamboga ikiwa ni matokeo ya kazi waliyoifanya, kazi ambayo inakwenda kuwaingizia faida kutoka kwa wateja ambao wanakuja kununua mbogamboga hizo.

Ni moja ya shamba lenye wakulima wa jinsia tofauti wanaofanya mavuno ya zao la biashara maarufu kama viazi, ikiwa wakulima hao wanachimbua viazi hivyo toka chini ya ardhi na kuvikusanya katika eneo moja kwa ajili ya kuvipeleka sokoni, ili kupata wanunuzi watakaweza kuingiza faida.

Miongoni mwa shamba lililolimwa zao la biashara almaarufu kama vitunguu, vitunguu ambavyo vimejizolea umaarufu kwa kuwa na watumiaji wengi, ikiwa zao hili la biashara hutumiwa na watu kama kiungo katika vyakula mbalimbali ili kuhakikisha vinaongeza ladha.

Ni zao la biashara lililosheheni kwa wingi katika viroba, ikiwa ni mwendelezo wa mkulima katika kuliandaa zao hilo kwa ajili ya kulipeleka sokoni ,ili kupata wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo na kumfanya mkulima aweze kujiingizia kipato.

Ni mkulima wa jinsia ya kiume aliyekuwa katika maboresho ya shamba lake, akiboresha zao la biashara lijulikanalo kama nyanya ikiwa nia ya madhumuni ya maboresho hayo ni kuhakikisha nyanya hizo zinakuwa vizuri, kwa ajili ya kupelekwa katika soko ili kupata wanunuzi.

Ni wakulima wa rika tofauti waliokuwa katika zoezi la kuchambua kahawa. Kahawa ambayo ni zao la biashara lililojizolea umaarufu ndani ya mipaka na nje ya mipaka, ikiwa zao hilo limekuwa likiingiza faida kubwa kwa wakulima; hali inayowapelekea wakulima kujikwamua kiuchumi.

Ni miongoni mwa wakulima waliokuwa katika moja ya shamba wakiwa wanafanya ukaguzi wa zao la biashara lijulikanalo kama vitunguu, ikiwa shamba hilo wakulima hawa wameliambatanisha na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao unawezesha usafirishaji wa maji kwa kila mmea.

Matunda ya Kazi iliyofanywa na mkulima inamfanya afurahie faida anayoenda kuipata kutokana na zao la biashara alilolilima lijulikanalo kama hoho, ikiwa mkulima huyo amelikusanya zao katika viroba ili kuhakikisha zao hilo analipeleka sokoni, kwa ajili ya kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kumwingizia faida.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume, alikuwa miongoni mwa maeneo ya shamba lake; ikiwa mkulima huyo anafanya maboresho kwa baadhi ya miti iliyobeba matunda ya zao la biashara lijulikanalo kama mapapai ikiwa ni mwendelezo wa kuhakikisha zao hilo linakuwa vizuri kwa ajili ya kulipeleka sokoni, kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kumuingizia faida.

Ni mmoja wa wakulima wa jinsia ya kiume ambaye yupo katika mchakato wa kuanika mahindi, mahindi ambayo ni zao la biashara ikiwa mahindi haya yana andaliwa kwa ajili ya kwenda kutengeneza bidhaa mpya ya unga itakayo uzwa kwa wanunuzi na kumsaidia mkulima kuingiza faida.

Ni Moja ya mkulima wa jinsi ya kiume ambaye anachuma zao la nyanya ambalo limekuwa tayari kwa ajili ya kuvunwa ambapo mkulima huyo anakusanya zao hilo, kwa ajili ya kuliandaa kulipeleka sokoni ili kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kumuingizia faida.

ni moja ya mtu wa jinsia ya kike aliyekuwa katika mavuno ya zao la biashara, lijulikanalo kahawa ikiwa mtu huyo anachuma zao hilo katika mti na kuliweka katika beseni alilolishika mkononi ikiwa ni muendelezo wa kuliandaa zao wka ajili ya kulipeleka sokoni kupata wanunuzi.

Ni moja ya mkulima wa jinsi ya kiume anayefurahia matunda ya kazi aliyoifanya, kutokana na mavuno aliyoyapata ya zao la biashara lijulikanalo kama mahindi, ikiwa mkulima huyo analipima zao hilo katika vindoo kwa ajili ya kulijaza katika viroba ili kulipeleka sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuingiza faida.

Ni mkulima wa jinsia ya kike, aliyekuwa katika moja ya shamba lililosheheni kwa wingi zao la biashara lilijulikanalo kama nyanya, ikiwa mkulima huyo wa kike yupo na kifaa maalumu kwa ajili ya kukusanya nyanya ambazo zipo tayari kwa ajili ya mavuno, ili kuzipeleka sokoni kupata wanunuzi.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume ambaye anafanya ukaguzi wa zao la biashara ijulikanalo kama nyanya, ili kuhakikisha ubora wa zao hilo, hali itakayopelekea mkulima huyu kupata mazao bora yanayofaa katika soko la biashara na kumfanya mkulima aweze kujiingizia kipato.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume waliokuwa katika moja ya eneo lililosheheni kwa wingi zao la biashara lijulikanalo kama mahindi, ikiwa wakulima hao wapo katika mchakato wa kuhakikisha wanatoa maganda katika zao hilo ili kwenda kutengeneza bidhaa ya unga, bidhaa ambayo imejizolea umaarufu kwa kuwa na watumiaji wengi.

Ni zao maarufu la biashara lijulikanalo kama nyanya, likiwa zao hili limezaliana kwa wingi shambani ambapo ni matunda ya kazi iliyofanywa na mkulima. Kazi ambayo inakwenda kumuingizia faida na kumsaidia mkulima aweze kujikwamua kiuchumi.

Ni miongoni mwa wakulima wa rika tofauti, waliyokuwa katika zoezi la kuchambua kahawa, kahawa ambayo imekuwa na faida kubwa kwa wakulima, ikiwa miongoni mwa faida hizo ni kuingiza kipato na kuwasaidia wakulima hawa waweze kujikwamua kiuchumi, kutokana na uingizaji wa pesa unaoingia kutokana na zao hili.

Ni moja ya shamba lililosheheni zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, ikiwa nia na madhumuni ya mkulima kulima zao hilo katika shamba, ni kuhakikisha anapata mavuno yatakayoweza kumuwezesha kuingizia kipato kutoka kwa wanunuzi.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume waliofanya mavuno ya zao la biashara, lijulikanalo kama karoti, ikiwa wakulima hao wanalijaza zao hilo kwenye viroba, ili kuhakikisha linakwenda moja kwa moja sokoni, kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuingiza faida.

Ni moja ya mmea ambao kumekuwa ukitumiwa na wakulima wengi kwa ajili ya kuzalisha zao la biashara maarufu kama ndizi, ikiwa faida za mmea huu uzalisha zao ambalo wakulima huweza kuliuza kwa ununuzi na kuingiza faida.

Tunapozungumzia mazao ya biashara basi huwezi kuyasahau mapapai. Mapapai ambayo yamekua na faida kwa kuwaingizia wakulima kipato kingi, hali inayodhibitika na uwepo wa mazao mengi yaliyozaliana katika shamba hili ikiwa wingi wa mazao haya unakwenda kumuingizia faida kubwa mkulima na kumsaidia mkulima aweze kujikwamua kiuchumi.

Ni moja ya shamba ambalo lina kilimo mchanganyiko, ikiwa shamba hilo lipo katika mavuno ya zao la biashara lilijulikanalo kama viazi. Ambapo mkulima amechimba viazi na kuvikusanya katika mafungu tofautitofauti ili kuvijaza katika viroba kwa ajili ya kupeleka sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kumfanya mkulima aweze kujikomboa kiuchumi.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kike aliyejikita katika kulima zao la biashara lijulikanalo kama kahawa, ikiwa mkulima huyu anaonyesha matunda ya kazi aliyoifanya; kazi ambayo inakwenda kumuingizia faida kutoka kwa wanunuzi watakaokuja kununua zao hilo.

Wakulima wa jinsia tofauti waliokuwa katika moja ya eneo lililokusanya vitunguu vilivyotoka katika mavuno, ikiwa wakulima hao wanaojaza vitunguu katika viroba ikiwa ni mwendelezo wa kuhakikisha vitunguu hivyo vinakwenda sokoni, kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuwaingizia faida.

Wakulima wa jinsia tofauti, waliopo katika moja ya soko wakiuza zao la biashara lijulikanalo kama hoho. Zao ambalo limesheheni kwa wingi katika makopo likisubiri wateja, ikiwa nia na madhumuni ya wakulima hao ni kuuza zao hilo ili kuingiza faida, hali itakayowapelekea kujikwamua kiuchumi.

Ni moja ya mtu wa jinsia ya kiume aliyekuwa katika moja ya eneo lenye mti uliozalisha kwa wingi zao la biashara lijulikanalo kama parachichi, ikiwa miongoni mwa faida za uzalishaji wa zao hilo ni kumsaidia mkulima kuingiza kipato na kujikwamua kiuchumi.

Ni muonekano halisi wa zao la biashara lijulikanalo kama viazi, ikiwa zao hilo lipo kwenye mavuno na wakulima wa jinsi ya kiume, wakulima ambao wapo bize wakichimbua viazi katika shamba ili kuvipeleka sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuingiza faida.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume ambae anafanya ukaguzi wa zao lake la biashara lijulikanalo kama kahawa, ikiwa kahawa ndio zao ambalo limejizolea umaarufu na kuwa na watumiaji wengi. Hali inayopelekea kuingiza faida kwa wakulima na kuwafanya wakulima waweze kujikwamua kiuchumi.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kike ambaye yupo katika ukaguzi wa zao lake la biashara lijulikanayo kama pensheni. Ikiwa mkulima huyu anakagua zao hili ili kuhakikisha linakuwa na ubora kwa ajili ya kuvuna mazao yakiyokuwa bora yanayofaa katika soko la biashara, ambapo baadhi ya watu hutumia zao hili kwa ajili ya kutengeneza kinywaji.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume waliotoka katika mavuno ya zao la biashara, ikiwa wakulima hawa wanakusanya zao hili la biashara lijulikanalo kama viazi, katika sehemu moja ili kuhakikisha zao hilo wanalipeleka sokoni, kwa ajili ya kupata wanunuzi watakaoweza kununua zao hili, na kuwafanya waingize faida na kujikwamua kiuchumi.

Ni moja wa mmea ujulikanayo kama mgomba, mmea ambao umekuwa na faida kubwa kwa wakulima kwa kuwakwamua kiuchumi, ikiwa mmea huu umesaidia wakulima wengi kuzalisha zao la biashara lijulikanalo kama ndizi, zao ambalo wakulima huliuza na kuingiza faida.

Tunapo zungumzia mazao ya biashara, basi vitunguu navyo ni zao la biashara ikiwa mkulima amelima kwa ustadi shamba lake na kuliambatanisha na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, hali inayopelekea vitunguu kustawi na kunawiri na kupelekea kupata mazao bora yanayofaa katika soko la biashara.

Ni wakulima wa jinsia ya kike waliotoka katika mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi, ikiwa viazi hivyo wamevikusanya katika eneo moja na wakivijaza katika viroba, ili kuhakikisha wanavipeleka kwa wanunuzi watakaoweza kununua zao hilo, na kuwafanya wakulima hawa waweze kuingiza faida, hali itakayowapelekea kujikwamua kiuchumi.

Ni moja ya soko ambalo lina uwepo wa wakulima wa jinsia tofauti waliotoka kufanya mavuno ya zao la biashara, lijulikanalo kama kahawa ikiwa wakulima hao wanachambua zao hilo ili kuhakikisha linakua safi na salama, kwa mtumiaji ambaye ni mteja anaekuja kufanya manunuzi ya zao hilo kwajili ya matumizi yake.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa katika mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama viazi, ikiwa wanalijaza zao hilo katika matenga ili kuhakikisha zao hilo wanalipeleka sokoni kwa ajili ya kupata wanunuzi watakaonunua kwa ajili ya kupata faida, hali itakayowapelekea wakulima hao kujikwamua kichumi.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kiume aliyekuwa katika shughuli ya kuvuna zao la tikiti shambani, ikiwa zao hilo lipo tayari kwa ajili ya kwenda sokoni, kupata wanunuzi watakaoweza kununua; kumfaidisha mkulima huyu kwa kumuingizia kipato.

Ni moja ya shamba ambalo wakulima wake wapo katika mavuno ya zao la viazi, ikiwa wakulima hao wanachimbua viazi kutoka chini ya ardhi na kuviweka katika uso wa ardhi, ili kuhakikisha wanavikusanya sehemu moja, kwa ajili ya kuvipeleka sokoni kupata wanunuzi watakaoweza kununua na kuingiza faida.

Ni wakulima wa jinsia ya kiume wanaopeana elimu juu ya zao la nyanya, ikiwa wakulima hao wapo katika shamba lililosheheni zao hilo ikiwa zao hilo limeambatana na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji unaowezesha zao hilo kustawi na kunawiri.

Ni moja ya shamba lililojikita katika kilimo mchanganyiko, ikiwa mkulima wa shamba hili ametumia ustadi na maarifa makubwa kwa kulima mazao aina ya matikiti maji na mahindi; mazao ambayo yanakwenda kumuingizia faida kutoka kwa wanunuzi watakaokuja kununua mazao haya.

Moja ya mkulima ambaye anaonyesha ubora wa zao uliotokana na maarifa yake aliyotumia katika kulima shamba hilo, ikiwa mkulima anakwenda kuvuna zao la biashara lijulikanalo kama tikiti. Zao ambalo linakwenda kumuingizia faida na kumsaidia aweze kujikwamua kiuchumi.

Kilimo cha utumiaji vifaa kazi kimekuwa na faida kwa kurahisisha kazi, ikiwa moja ya kifaa kazi kijulikanacho kama plau, kikiwa kinasafisha shamba kwa ajili ya kuliandaa kwa kilimo, hali inayopelekea shamba hilo kuwa safi kwa ajili ya kupanda mazao yatakayoweza kustawi na kukua.

Ni moja ya eneo lililojikita katika ufugaji wa samaki, ikiwa eneo hili limetenganishwa katika mabwawa tofauti, ili kuonyesha utofauti wa samaki wanaopatikana katika mabwawa haya, ambapo nia na madhumuni ya mabwawa haya ni kumuingizia mfugaji kipato.

Ni moja ya eneo ambalo mkulima anafaidika kutokana na matunda ya kazi aliyoifanya kwa kutumia kilimo cha kisasa cha viwanda ambapo mkulima amepata mazao mengi ambayo yanakwenda kumuingizia faida hali inayomsaidia kwenda kujikwamua kiuchumi

Miongoni mwa mazao ya biashara yaliyosheheni kwa wingi katika eneo hili, ikiwa ni matunda ya kutumia kilimo bora na cha kisasa cha viwanda kilima ambacho kinasaidia kuzalisha mazao mengi ambayo husaidia kuleta faida nyingi, faida ambayo husaidia kuingiza kipato kinachosaidia kujikwamua kiuchumi.

Ni moja ya mkulima wa jinsia ya kike aliyekuwa katika shamba akifanya mavuno ya zao la biashara lijulikanalo kama Kahawa, ikiwa zao hilo la biashara limesheheni kwa wingi shambani humo, hali inayoyokwenda kumfanya mkulima aweze kujiingizia faida kwa kupata kipato kutoka kwa wateja.

Ni matokeo ya kilimo bora na cha kisasa kilichofanywa na mkulima katika shamba hali inayopelekea kupata mazao bora yaliyostawi na kunawiri kitendo ambacho kinampelekea mkulima kwenda kuingiza faida kubwa kutokana na kupata mazao bora yaliyotokana na kilimo cha kisasa

Ni moja ya shamba linalolimwa zao pendwa ,lijulikanalo kama nyanya, ikiwa nyanya hizo zinaakisi matunda ya kazi iliyofanyika, ya kilimo bora na cha kisasa, cha viwanda, kilimo ambacho kimekuwa na faida kwa kuzalisha mazao mengi ambayo, yamekuwa na faida kwa kuingiza kipato kingi.

Ni moja ya shamba, lililosheheni mbogamboga za majani, ikiwa shamba hili mkulima ametumia njia bora na ya kisasa ya kilimo cha viwanda, njia ambayo inasaidia mimea katika shamba hili kukua vizuri, kustawi na kunawiri.

Ni miongoni mwa wakulima wa jinsia tofauti waliokuwa katika mavuno ya zao la mbogamboga shambani, zao ambalo limelimwa kwa ubunifu mkubwa na maarifa ikiwa zao hilo limezingatia mfumo bora na wa kisasa wa kilimo cha viwanda. Mfumo ambao umesaidia kuzalisha mazao mengi shambani ambayo yanakwenda kuwaingizia faida wakulima hao.

Moja ya zao la biashara lijulikanalo kama palachichi zao ambalo limetokana na uzingatiaji bora cha kilimo cha mi sasa na kiwanda husaisia wakulima kupata mazao mengi. Mazao wana ya jaza katika maboksi na kuyapeleka katika masoko ili kupata wanunuzi watakao nununua na kupata faida.

Uwepo wa nyanya nyingi katika matenga ni matunda ya kazi iliyofanywa na mkulima, kazi ambayo imefanywa kwa kuzingatia kilimo bora na cha kisasa cha viwanda, ikiwa kilimo hicho kimemfaidisha mkkulima kwa kumzalishia mazao mengi, mazao ambayo anakwenda kuyauza na kuingiza faida nyingi.

Ni moja ya mkulima aliyelima kwa wingi zao la nyanya ikiwa mkulima huyo anafurahia matunda ya kazi aliyoifanya kutokana na uwepo wa mazao mengi yaliyozaliana, ikiwa ni matokeo mazuri ya mfumo bora na wa kisasa wa kilimo cha viwanda; mfumo ambao umemsaidia mkulima kupata mazao mengi ambayo yanakwenda kumuingizia faida kutoka kwa wanunuzi.

Ni moja ya shamba lililolimwa kisasa ikiwa shamba hilo lina mimea mbalimbali, ambapo inathibitisha mfumo bora na wa kisasa wa kilimo cha viwanda uliotumika katika shamba hilo, ikiwa shamba limeambatanishwa na mfumo wa umwagiliaji, mfumo ambao unawezesha mimea kupata maji kwa wakati.

Noimoja ya shamba ambalo lina matokeo ya matumizi bora ya mfumo wa kisasa wa kilimo cha viwanda, ikiwa shamba hilo limesheheni kwa wingi zao la kabichi, zao ambalo linakwenda kumuingizia faida mkulima kutoka kwa wanunuzi.

Ni moja ya shamba lililo sheheni kwa wingi zao la nanasi, ikiwa ni matunda ya kazi inayo fanyika na mkulima kwa kutumia njia bora na ya kisasa ya kilimo cha viwanda, ikiwa njia hiyo imemsaidia mkulima, kuzalisha mazao mengi ambayo yanakwenda kumuingizia faida na kumsaidia kujikwamua kiuchumi.

Ni moja shamba lenye mimea mifupimifupi, mimea ambayo vimezaliana kwa wingi shambani humo, ikiwa ni matunda ya matumizi ya mfumo bora na wa kisasa wa kilimo cha viwanda. Mfumo ambao umesaidia katika shamba hili, kuzalisha mazao mengi ambayo yanakwenda kumwingizia faida mkulima.

Ni miulima wa jinsia ya kiume anayefanya maboresho ya mirija inayorusha maji katika mimea inayopatikana katika shamba, ikiwa maboresho hayo yataweza kusaidia mimea kupata maji, ili iweze kukua, kustawi na kunawiri hali inayopelekea kupata mavuno bora.

mfumo bora na wakisasa wa umwagiliaji umekua chachu ya maendeleo ya wakulima wengi mashambani ikiwa mfumo huu husaidia mimea kustawi na kunawiri, ambapo mfumo huu husaidia kufikisha maji kwa kila mmea hali inayopelekea kupata mavuno yaliyo bora yanayofaa katika soko la biashara.

Ni moja ya shamba lililolimwa kwa ustadi na maarifa makubwa, ikiwa mkulima amelilima shamba lake kwa kuweka matuta yaliyoambatana na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao unasaidia kufikisha maji katika kila mmea, hali inayopelekea kupata mazao bora yanayofaa kwa kula ama kwa biashara.

Ni miongoni mwa shamba liloambatana na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji mfumo unaothibitika kutokana na mrija unaopokea maji kutoka katika bomba, ikiwa mrija huo unasafirisha maji kupeleka katika mimea hali inayosaidia mimea kustawi na kunawiri na kupelekea kupata mazao yaliyokuwa bora.

Ni moja ya shamba, lililojikita katika kilimo mchanganyiko ikiwa shamba hili limeambatanishwa na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao unasaidia kufikisha maji kwa kila mmea unaopatikana katika shamba hili. Hali inayopelekea mimea kustawi na kunawiri, kitendo ambacho kinasaidia kupata mazao yaliyobora.

Ni moja ya shamba lenye mimea iliyokolea ukijani, ikiwa ukijani wa mimea hiyo unathibitisha uwepo wa mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji ambao husaidia kufikisha maji kwa kila mmea hali inayopelekea mimea hiyo katika shamba kukuwa kustawi na kunawiri.

Ni moja ya shamba lenye mimea iliyonawiri ukijani, mimea ambayo inathibitisha uwepo wa mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji ambao unafanya kazi yake vizuri ikiwa mfumo huo unasaidia mimea hiyo kupata maji kwa wakati, hali ambayo inapelekea mimea kukua, kustawi na kunawiri.

Ni moja ya mfumo, ambao umekuwa ukipendwa kutumiwa na wakulima wengi, ikiwa mfumo huu wa kisasa wa umwagiliaji umekuwa na faida mbalimbali kwa wakulima. Hali inayowasaidia wakulima kufanya kazi zao kirahisi, ikiwa nia na madhumuni ya mfumo huu ni kuhakikisha mimea inapata maji kwa wakati. Hali ambayo hupelekea mimea kustawi na kunawiri.

Uwepo wa mabomba katika shamba hili ni miongoni mwa maandalizi yaliyofanywa na mkulima, ili kufanya kilimo cha kisasa ikiwa mabomba haya yanaashiria mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji utakaowezesha kufikisha maji kwa kila mmea uliopandwa katika shamba.

Ni moja ya shamba linalofaidika kutokana na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji. Ikiwa mkulima ametumia kifaa kilicho unganishwa na mrija, kifaa ambacho kinasaidia kurusha maji na kufikisha maji kwa kila mmea hali inayopelekea mimea kustawi na kunawiri.

Mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, ndiyo chanzo muhimu kinachosaidia ukuaji wa mimea na kustawi katika shamba hili. Ikiwa mfumo huu umekuwa na faida mbalimbali kwa wakulima. Hali ambayo huwasaidia kupata mazao yaliyokuwa bora yanayofaa katika soko.

Mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji umekua ukipendwa kutumiwa na wakulima wengi, ikiwa mfumo huu unathibitika katika shamba hili ambapo, mirija iliyopitishwa na mkulima katika shamba ili kuwezesha ufikishaji kwa maji kwa mimea hali inayopelekea mimea kustawi na kunawiri kitendo ambacho kinapelekea kupata mazao bora.

Ni moja ya shamba lililolimwa kwa mapana na marefu, ikiwa shamba hili mkulima ameliambatanisha na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji ikiwa nia na madhumuni ya mkulima huyu ni kuhakikisha mimea iliyokuwa katika shamba inapata maji kwa wakati ili iweze kukua na kustawi.

Ni moja ya shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo ikiwa miongoni mwa maandalizi hayo ni mfumo bora na wa kisasa uliowekwa shambani humo, ili kuhakikisha maji yanafika kwa kila mmea, hali itakayoweza kupelekea kupata mazao yaliyokuwa bora.

Mkulima ambaye anafanya kilimo cha mazao mengi ya kiwandani, ametengeneza hema kubwa ambalo amepumzika kwa muda baada ya kazi ya kutwa nzima

Ni moja ya eneo lenye ukijani mwingi unaoashiria uoto wa asili ulioenea katika eneo hilo, ikiwa baadhi ya mimea inayopatikana katika eneo hilo hutumika kama dawa za mitishamba ,dawa ambazo hutumiwa na watu mbalimbali kwa ajili ya kutibu matatizo mbalimbali yanayowakabili.

Ni moja ya eneo la wazi lililojaa uoto wa asili, ikiwa eneo hili lijulikanalo kama mbuga, lina baadhi ya wanyama wajulikanao kama Tembo, tembo ambao wapo wakubwa na watoto, ikiwa tembo hawa wanafanya safari ya kutoka eneo moja, kuhama eneo jingine.

Ni moja ya eneo lililokuwa na chanzo cha maji, pia eneo lina uoto wa asili wa miti iliyokuwa mirefu na mifupi ikiashiria ni eneo la msitu. Eneo ambalo limekuwa na viumbe tofautitofauti ambao wanategemea msitu huo ili kuishi.

Ni moja ya eneo lenye uoto wa asili uliosawiri ukijani ikiwa eneo hili lina chanzo cha maji, ambapo baadhi ya mimea inayopatikana katika eneo hili inategemea chanzo hiko cha maji ili: kukua, kustawi na kunawiri; hali inayofanya mimea hiyo kupendeza.

Ni moja ya eneo lenye kilele kirefu cha mlima, ikiwa eneo hili limezingirwa na ukijani wa uoto wa asili ambapo uoto huu umekuwa na faida mbalimbali ambapo baadhi ya watu hutumia kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo husaidia kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili.

Ni muonekano halisi wa mlima kilimanjaro uliosheheni barafu katika kilele chake ikiwa mlima huo umekuwa ukitumika kwa shughuli mbalimbali ambapo watu hutumia mlima huo kwa shughuli za kitalii; shughuli ambazo husaidia kuingiza fedha za kigeni na kukuza uchumi katika nchi.

Ni moja ya eneo la wazi lililo sheheni uoto wa asili, uliosawili ukijani ikiwa inaashiria rutuba inayopata mimea kutoka katika eneo hili, ikiwa eneo Lina chanzo cha maji ; chanzo ambacho kinasaidia kwa baadhi ya mimea iliyokua pembezoni mwa chanzo hicho, kupata maji, kustawi na kunawiri na kukua.

Ni moja ya eneo lenye chanzo cha maji eneo ambalo limezungukwa na uoto wa asili, ikiwa chanzo cha maji katika eneo hilo kinawavutia ndege, ndege ambao wanasogea katika eneo hilo ili kujipatia chakula.

Ni moja ya eneo lenye uoto wa asili wenye ukijani, pia eneo lina uwepo wa wanyama tofautitofauti ikiwa pundamilia na swala ni sehemu ya wanyama wanaopatikana katika sehemu hiyo, ambapo wanyama hawa wamekuwa ni kivutio cha utalii ambacho kinaingiza pato la nchi.

Ni miongoni mwa eneo la hifadhi lenye uwepo wa wanyama tofautitofauti, ikiwa eneo hili linauwepo wa mnyama kama pundamilia mwenye mistari mieusi na mieupe pia alikadhalika kuna mnyama kama twiga, wanyama hawa wamekuwa na faida na tija kwa taifa ikiwa wanyama hawa husaidia kuingiza kipato kwa kuleta fedha za kigeni.

Ni moja ya eneo lenye uoto wa asili, ikiwa aina ya eneo kama hili hutumiwa na baadhi ya watu kwa ajili ya kupata malighafi tofautitofauti. Ikiwa baadhi ya vitu vinavyopatikana katika eneo hili ni mbao, asali pia huweza kutoa dawa za asili ambazo husaidia watu kiafya.

Ni moja ya shamba ambalo mkulima ametumia ustadi na maarifa makubwa kwa kulima kilimo mchanganyiko, ambapo mkulima amepandikiza mbegu alizoziambatanisha na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao unapelekea mimea kukua, kustawi na kunawiri hali inayopelekea kupata mazao yaliyokuwa bora.

Ni moja ya shamba lenye wakulima wa jinsia ya kiume, wakulima ambao wamepandikiza mbegu katika shamba hilo na kuliambatisha shamba na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji. Mfumo ambao unasaidia kufikisha maji katika kila mmea unaopatikana katika shamba hilo, hali inayosaidia kupelekea kupata mazao yaliyokuwa bora yanayofaa katika soko la biashara.

Ni moja ya shamba ambalo mkulima ametumia mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji, mfumo ambao ameuambatanisha na upandikizaji mbegu ikiwa matunda ya upandikizaji mbegu hizo ni mimea iliyochomoza katika shamba mimea ambayo inapata maji, hali inayopelekea mimea hiyo kukua ustawi na kuanawiri.

Ni moja ya shamba lililofanyiwa upandikizaji mbegu na mkulima, ikiwa mkulima ametumia ardhi bora, ardhi ambayo inasaidia mimea kukua na kustawi vizuri hali itakayopelekea kupata mavuno bora ambayo yatafaa katika soko la biashara.

Utumiaji wa njia ya kisasa ya umwagiliaji ni miongoni mwa mapinduzi ya kilimo yaliyofanyika katika miakaya karibuni, hali inayothibitika katika moja ya shamba ambalo lina mimea iliyonawiri kutokana na mfumo bora na wa kisasa wa umwagiliaji unaopitisha maji kupitia mirija inayotoka katika bomba kubwa na kusaidia mimea hiyo kustawi na kunawiri hali inayopelekea kupata mazao bora.

Ni miongoni mwa mabanda yaliyo jengwa kwa ustadi mkubwa na fundi seremala, ikiwa nia na madhumuni ya mabanda haya ni kuhakikisha yana muhifadhi mnyama mbwa, mnyama ambaye amekua akipendwa kutumiwa na watu wengi kwa matumizi ya majumbani, ikiwa faida ya mnyama huyu husaidia ulinzi na usalama katika nyumba.

Ni miongoni mwa wanyamapori wajulikanao kama tembo wanyama ambao wana sifa ya kipekee ikiwa wanyama hawa wanawavutia watalii kuja kujifunza kutokana na sifa zao. Miongoni mwa sifa hizo ni kuwa na umbile la kipekee umbile ambalo linawafanya wanyama hawa huwa tofauti na wanyama wengine mbugani.